Mbinu ya kisasa, ya kilimo isiyotumia udongo, inayofanywa hapa jijini. Mimea inaonekana kama mboga za majani, imepandwa kwenye mabomba ya PVC, yenye matundu yaliyopangwa kwa safu huku maji yenye virutubisho yakipita ndani ya mabomba hayo. Njia hii inaonyesha matumizi bora ya ardhi na maji.

Mfumo wa kilimo cha udogo, yaani ya chafu ikiwa na mimea midogo kwenye mabomba meupe na ndoo za kuhifadhia maji. Mwanga wa jua unaingia chafuni ukionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo usiotumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha udongo ambapo mimea inakua katika maji yenye virutubisho. Kilimo kama hiki kinatoa suluhisho la ubunifu Kwa wakulima, hasa katika maeneo yenye upungufu wa ardhi au maji na kuchangia usalama wa chakula.

Shamba la kisasa la kilimo cha maji ambapo mimea kama saladi au mboga nyingine za majni zimepandwa kwenye maboba ya meupa yenye mashimo. Mfumo huu unaruhusu mimea kukua bila udongo kwa ukitumia maji yenye virutubisho. Hii inaashiria mbinu ya kisasa ya kilimo ambayo inaweza kuwa inatumika katika baadhi ya mashamba ya kisasa.

Mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea ya saladi inakua bila udongo ikitumia maji yenye virutubisho. Hii inaonyesha ufufuzi katika kilimo ikitoa suluhisho endelevu za kuzalisha chakula kwa ufanisi zaidi.

Shamba la kilimo cha maji ambapo mimea inakuzwa bila udongo ikitumia maji yenye virutubisho. Tunaona safu za mimea midogo upande wa kushoto ikiwa imepandwa kwenye mabomba meupe na upande wa kulia kuna mimea mikubwa zaidi. Muundo mzima unaonekana kuwa ndani ya chafu ukitoa mazingira yaliyodhibitiwa kwa ukuaji wa mimea.

Mfumo wa kilimo cha udongo uliotengenezwa kwa mabomba yaliyopangwa wima yakiwa na mimea midogo ikikuwa ndani yake. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo ambayo inaweza kutumika kuzalisha mazao kwa ufanisi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea hustawi bila kutumia udongo, ikipata virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji. Hii ni njia bora ya kulima katika maeneo yenye nafasi ndogo au yenye ukosefu wa ardhi yenye rutuba. Ikisaidia katika usalama wa chakula.

Mkulima akishikilia tray ya miche kwenye bustani ya kijani. Kilimo cha miche ni muhimu sana kwa wakulima kwani huwasaidia kuanza mazao yao kwa ubora na kuongoza tija katika kilimo cha kisasa.

Mimea ya aina mbali mbali ikiwemo ile ya kijani na nyekundu ikipandwa kwa kutumia mbinu ya kilimo cha kisasa labda kilimo cha udongo kwenye mabati yaliyopangwa. Hii inaashiria uzalishaji wa mazao safi na wa kirafiki kwa mazingira.

Mimea mbalimbali ikikua katika mfumo wa kilimo wa wima. Mimea hiyo imepandwa kwenye vyombo vidogo vilivyoingizwa kwenye nguzo nyeupe ya wima ambayo imewekwa kwenye chombo cha buluu kilichojazwa maji ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kilimo bila udongo.

Mfumo wa kilimo cha udongo ambapo mimea inakua katika maji yanayotiririka kwenye tray . Baadhi ya mimea inaonekana michanga huku mingine ikiwa mikubwa zaidi. Hii inaonyesha uwezekano wa teknolojia za kilimo za kisasa.

Bustani wima ya mimea iliyotumia mabomba ya PVC yaliyopangwa kwenye ukuta wa mbao. Mimea mbalimbali hasa lettuce na mimea mingine ya majani inakua vizuri kutoka kwenye mashimo ya mabomba. Chini kuna masanduku ya mimea yaliyopandwa yakionyesha mfumo wa kilimo wa ubunifu ,labda wa hydroponic unaofaa kwa nafasi ndogo.

Mfumo wa kilimo wa ndani labda hydroponic au wima unaotoa paneli iliyo na matundu mengi. Upande mmoja kuna taa maalum za kukuza mimea, zilizopangwa wima zikitoa mwanga kwa ajili ya mimea. Inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa kilimo katika mazingira yaliyodhibitiwa labda hapa Kenya.

Bustani ndogo ya mboga iliyoinuliwa yenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea mbalimbali ya saladi inastawi vizuri. Nyuma yake kuna pipa iliyokusanyia maji na bustani ya nyumbani iliyopangwa vizuri na yenye tija.

Mimea midogo ya majani kama michicha ikikua katika mfumo wa bustani ya wima, zimepandwa kwenye vyombo vidogo vilivyoingizwa kwenye nguzo nyeupe ya wima; ikoonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyotumia udongo.

Shamba kubwa la kilimo cha hydroponic ambapo mimea ya lettuce inakuzwa kwenye mistari mirefu ya mabomba meupe ikionyesha matumizi ya mfumo huu wa kisasa wa kilimo. Kwa nyuma, mazingira ya asili yenye miti na majengo kubwa yanaonekana.

Mfumo wa kilimo cha udongo ambapo mimea inakua bila udongo, ikiwa imepandwa kwenye mabomba meupe. Mizizi ya mimea inaonekana ikining'inia ikipata virutubisho, kutoka kwa maji yanayopita humu. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo, inayohifadhi maji na nafasi.

Kiasi kikubwa cha uyoga mweupe unaoota kwenye udongo mweusi ndani ya chafu au jengo maalumu. Uyoga umeenea sana juu ya eneo lote, ukitengeneza safu nene. Hii inaonekana kuwa ni kilimo cha uyoga cha biashara au cha viwandani, ambacho kinalimwa kwa wingi katika mazingira yanaothibitiwa.

Kundi la ng'ombe wa maziwa, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wamefugwa katika zizi kubwa la kisasa. Ng'ombe wamepangwa kwenye vibanda binafsi, na baadhi yao wanaonekana wakikula. Hii inaonyesha shamba kubwa la kisasa la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Wakulima wawili wa kike nchini Kenya, wakivuna majani mabichi ya chai. Wamevalia mavazi ya kawaida na mmoja wao ana kikapu mgongoni kilichojaa majani ya chai. Nyuma yao kuna mashamba makubwa ya chai na miti kuashiria kilimo kikubwa cha chai katika eneo hili. Utamaduni wa kilimo cha chai nchini Kenya na bidii ya ukulima.

Kundi la wakulima, ikiwemo wanawake wengi, wakilima kwenye shamba kubwa la mazao ya kijani. Hali hii inaakisi umuhimu wa kilimo ambapo wakulima wanajitahidi kuzalisha chakula na kuchangia uchumi wa eneo hilo.

Ng'ombe wengi wa maziwa, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe. Wamejipanga katika mabanda maalumu ya kisasa. Wanaonekana wamefungwa mahali pa kukamuliwa maziwa au kulishwa, kuashiria kilimo cha kisasa cha ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Shamba kubwa la mboga hasa kabeji ikipandwa kwa safu ndefu na nadhifu. Ardhi inaonekana kuwa ni ya rangi nyekundu kahawia ikipendeza udongo wenye rutuba. Mbali kidogo kuna miti na majengo kadhaa ikionyesha mazingira ya shambani. Kwa jumla inaonyesha kilimo kikubwa cha mboga. Pengine kwa madhumuni ya biashara.

Shamba kubwa iliyojaa mimea ya kabeji iliyokomaa ikionyesha kilimo cha viwanda. Majanii ya kabeji yanayoonekana na matone ya maji ni ishara ya afya na ukuajii. hii inaonyesha uwezo wa kilimo cha kabeji.

Trekta kubwa ya kisasa yenye rangi ya kijani na manjano ikifanya kazi shambani. Trekta hio imeunganishwa na kifaa cha kulima au kupanda ambacho kinatumika kwenye mistari iliyopangwa vizuri ya mimea michanga inayoonekana kuwa kijani kibichi. Mistari hio inanyooka mbali sana ikionyesha ukubwa wa shamba na matumizi ya kilimo cha kisasa.

Eneo inayopatikana ikizaa matunda ambapo yamepandwa kwa safu yakionyesha mabadiliko ya rangi kutoka kijani kibichi hadi nyekundu. Yanapoiva inaonekana kama shamba la nyanya ambapo nyanya zimepandwa kwa mpangilio mzuri.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu, ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji. Maji yanatiririka kwenye vijito vidogo kando ya mimea, huku magugu yakitumika kuelekeza maji kutoka chanzo kikuu. Mandhari inaonekana kuwa tambarare na yenye ardhi ya rotuba.

Mfumo wa umwagiliaji ukinyunyizia maji kwenye mimea. Ukionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa shambani. Mfumo huu ni muhimu sana kwa ajili ya kilimo cha kisasa kuahakikisha mazao yanapata maji ya kutosha.

Shamba lililolimwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa, ukitoa maji moja kwa moja kwenye mimea , hii inaangazia matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji ambaye husaidia kuongeza mafuno na kutumia maji kwa ufanisi katika kilimo.

Safu za mimea midogo ikiwezekana viazi vitamu au maharagwe vilizopandwa kwenye udongo wenye unyevu na mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yakipita kando yao. Nyuma kuna jengo lenye paa nyeupe ikionyesha bustani ya kisasa na shamba ndogo. Hii inaashiria matumizi ya mifumo ya umwagiliaji wa kisasa.

Shamba lililotayarishwa na mabomba ya umwagiliaji wa matone yaliyopangwa kwa safu ikionyesha matumizi ya mafumo ya kisasa wa umwagiliaji. Hii inaashiria maendeleo na jinsi wakulima wanavyotumia teknolojia kuongeza uzalishaji na kudhibiti matumizi ya maji.

Shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu na mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa karibu na kila mmea. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba. Mbali kidogo kuna watu wachache wanaonekana wakifanya kazi shambani wakisimamia mimea.

Mfumo wa umwangiliaji wa matone unaotumia mabomba membemba hutoa maji moja Kwa moja kwenye mimea. Mifumo kama hii ni muhimu sana hasa katika kilimo Kwa sababu inasaidia kuokoa maji au kuhakikisha mimea imepata unyevu wa kutosha Kwa ukuaji bora.

Shamba kubwa la kilimo lenye mimea iliyopandwa kwa safu ndefu. Mashamba yanaonekana kijani kibichi na yanaonekana kulimwa vizuri. Kuna vinyunyizi vingi vya maji vinavyonyunyiza maji kwenye mimea, ikionyesha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji.

Shamba lililolimwa lenye mimea midogo na bomba jeupe la umwagiliaji, likipita katikati. Hii inaashiria matumizi ya mifumo ya umwagiliaji ya kilimo ambayo ni muhimu sana kwa uzalishaji wa mazao hasa katika maeneo ya kilimo ambapo kilimo cha kisasa kinaweza kuongeza mavuno.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ulio onekana ardhini yenye udongo mwekundu. Mabomba makuu na madogo meusi yalionekana yakiwa na vijito vidogo vya maji ikitoka kwenye matundu yaliyo pangwa. Huu ni mfumo bora wa kuokoa maji unao tumika kwa kilimo labda hapa Kenya.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji ya matone shambani unaotumia mabomba meusi madogo yaliyowekwa kwenye udongo. Tunaweza kuuona mmea mdogo umepandwa karibu na mabomba na vali za bluu zimetumika kudhibiti mtiririko wa maji. Hali hii inaashiria kilimo cha kisasa kinachotumia maji kwa ufanisi.

Shamba ndogo lenye mimea midogo na mfumo wa umwangiliaji wa matone, unaoelekeza maji moja kwa moja kwenye mimea. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba. Upande wa kulia wa picha kuna njia ndogo ya udongo na mimea mingine inaoonekana mbali. Huu ni mfumo bora wa kilimo unaotumia maji kwa ufanisi.

Shamba kubwa lililoandaliwa kwa kilimo likiwa na udongo mwekundu wa mistari iliyopangwa vizuri na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yamepangwa kando ya mistari na vijiti vidogo vimepandwa labda mimea mpya kama migomba au mihogo. Mfumo huu ni mzuri kwa kilimo cha kiasi na kuokoa maji nchini Kenya.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa chini ukitoa maji kwenye udongo karibu na mimea na nyasi zinazoanza kukua. Bomba kuu linaonekana likiwa na vibomba vidogo vinavyotoa maji. Ikionyesha matumizi bora ya maji katika kilimo.

mfumo wa umwagiliaji uliowekwa ndani ya shimo refu lililochimbwa shambani. Bomba jeupe linaonekana likipita katikati ya shimo, likiwa limeunganishwa na mabomba madogo jeusi ya umwagiliaji wa matone. Pande zote za shimo kuna mimea inayokua vizuri. labda mahindi na mimea mingine ya maharagwe. Chini ya anga ya bluu na mawingu machache ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Shamba lenye mabomba meusi yakinyunyiza maji kwenye mimea midogo na kusababisha udongo kuwa na matope na maji yaliyotuama. Kwa mbali kuna mimea zaidi na mandhari hafifu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kati ya safu za mimea iliyopandwa shambani. Mobomba meusi yenye vuinganishi vya bluu inaonekana yakipita kwenye udongo yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea inayo onekana kuwa inastawi vizuri. Hii inaonyesha matumizi ya kilimo cha sasa.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika shambani, labda katika kilimo cha vitunguu. Mfumo huu husaidia kuokoa maji, na unahakikisha mimea inapata maji ya kutosha moja kwa moja kwenye mzizi.